Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti wakiwa wamezunguka, wamesimama ndani ya hema lililofunikwa vizuri na hema la rangi nyeupe wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao wa jinsia ya kike.

Katika utoaji wa elimu ya watu wazima ndani ya darasa, kuna wanafunzi wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi vizuri kwenye madawati ya kisasa, wakimsikiliza mwalimu kwa makini aliyesimama mbele yao.

Kundi la watu wazima wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamevalia barakoa na wamekaa kwenye meza zenye rangi nyeupe, tayari kwa ajili ya kuelimishwa bila kujali umri wao ili kuongeza maarifa.

Katika kutoa elimu ya watu wazima, watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa wakiwa na jinsia ya kike na kiume. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha mambo mbalimbali kwa kutumia sauti.

Watu wazima wa jinsia ya kiume na kike, wamekusanyika darasani wakiwa wamemzunguka mwalimu alieketi. Anaefundisha kwa kutumia peni za rangi ya bluu juu ya madaftari yenye rangi nyeupe.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanajifunza kwa vitendo kwa kutumia mashine ndogo iliyopo juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa chenye rangi ya bluu, wanaangalia na kujifunza ili kuongeza ujuzi.

Ndani ya darasa la elimu ya watu wazima, watu mbalimbali wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume; wameketi kwa utulivu katika usawa unaovutia. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Ndani ya darasa ni elimu ya watu wazima, watu mbalimbali wa jinsia tofauti wameketi kwa utulivu. Huku wawili wakiwa wanaelekezana kitu kwenye kitabu kilichopo juu ya madawati yao. Wakionyesha dhamira ya kupata elimu bora.

Kundi kubwa labwatu wazima wakiwa wanapokea elimu wa jinsia ya kike na kiume na rika mbalimbali wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana, na wengine wamesimama nyuma yao wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopokea kutoka kwa mwalimu.

Kundi la watu wazima wanaofundishwa na mwalimu aliyeketi katikati yao, akitumia kompyuta mpakato kwaajili ya kuwaelekeza mambo mbalimbali muhimu kwaajili ya akukuza maarifa yao na kuongeza uelewa wa mambo tofauti.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu juu ya viti vya rangi ya bluu. Wakiwa wanasikiliza elimu kutoka kwa watu wawili waliosimama mbele yao. Wamekaa katika sehemu ya wazi yenye miti mingi.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike waliotoka kufundishwa jinsi ya kutumia cherehani za kisasa. Wanafurahia maendeleo ya mwenzao anayeshona kwa kutumia cherehani ya kisasa ya rangi nyeupe, anashona kitambaa kidogo chenye rangi nyekundu inayong'aa.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi vizuri ndani ya darasa kwa ajili ya kupatiwa elimu na mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao, wakiwa na nyuso za furaha.

Katika mpango wa kuendeleza watu wazima kwa kuwapa elimu, watu wazima wa rika tofauti wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wanamskiliza kwa makini mwalimu aliesimama katikati yao, anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa juu ya ubao mweupe.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wamesimama kupata picha ya pamoja, baada ya kujifunza na kuelimishana kuongezana maarifa mbalimbali na kuongezeana uelewa wa mambo tofauti.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wamejikusanya darasani, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu wa makamo, aliyekaa katikati yao. Wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa, hali inayoashiria umuhimu wa elimu kwa watu wazima.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa wametoka kuelimishwa jinsi gani ya kushona kwa kutumia cherehani za kisasa, wanafurahia kumuona mwenzao akiwa anatumia cherehani nyeupe kushona kitambaa kidogo chenye rangi nyekundu kinachong’aa.

Watu wazima wa rika tofautitofauti wamekaa vizuri kwa kundi wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume mtanashati aliyesimama mbele yao akifundisha kwa sauti na kwa mfano akiwa na mabango.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaopita katika madirisha makubwa yanayopitisha pia hewa, wanafunzi wamekaa kwa utulivu wakiwa wanasubiri mwalimu huyu anayekagua masomo yao kwa zamu akiwa mbele akikagua kazi za watu wa kwanza.

Elimu ya watu wazima inaendelea ndani ya darasa kubwa, lenye mwanga wa kutosha unaotoka dirishani na mlangoni, huku watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamekaa kwa utulivu, wakimwangalia mwanafunzi anayefundisha kwa kutumia chaki nyeupe kwa usimamizi wa mwalimu.

Watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika sehemu ya wazi wanafundishwa jinsi gani umeme unafanya kazi, kwa kutumia taa zilizofungwa vizuri zenye rangi nyeupe na kijani.

Watu wazima wa jinsia za kike na kiume, wamejikusanya katika darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotoka kwa mwalimu wao aliyekaa katikati yao, wamekusanyika kwa nia moja na kuongeza maarifa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamesimama kwa tabasamu wakipata picha ya pamoja, baada ya kuelekezana na kupokea maarifa tofauti na kuwezeshana mambo tofauti tofauti

Duka la vitabu safi vyenye rangi nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu huku mteja wa kike amesimama karibu na halafu, akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua mazingira ya duka hili ni tulivyo yanayovutia wapenzi wa kusoma na kujifunza kila siku.

Duka la vitabu safi, lenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu mbalimbali vizuri kwa utaratibu, huku mteja wa jinsia ya kike amesimama karibu na rafu, akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua anavyotaka. Mazingira ya duka ni tulivu, yanayowavutia wapenzi wa kusoma.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu ,huku mteja wa jinsia ya kike akiwa amesimama karibu na rafu akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka hili ni tulivu yanayovotia wapenzi wa kusoma na kujifunza.

Bembea ya chuma yenye viti vya plastiki vya rangi ya: njano, buluu na kijani; ikiwa imesimamishwa vizuri kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa awali na chekechea kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Bembea ya chuma zenye rangi nyekundu zikiwa na viti vya plastiki vyenye rangi ya: bluu, kijani na njano; imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Bembea ya chuma yenye viti vya plastiki vyenye rangi ya kijani, buluu na njano. Ikiwa katika sehemu ya michezo yenye mchanga mwingi. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao na kuboresha usawa wa mwili ili kujifunza kushirikiana na wenzao.

Bembea zilizotengenezwa kwa plastiki ngumu na chuma, za rangi ya kijana, njano na bluu, zikiwa katika sehemu ya michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa awali na chekechea kukuza misuli yao, kuboresha ustawi wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Shule ya awali na wanafunzi wa chekechea ikiwa imepambwa vizuri juu ya ukuta na michoro ya aina mbalimbali, yanayofundisha watoto juu ya herufi na mandhari inayovutia.

Bembea iliyotengenezwa kwa chuma ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya njano, kijani na bluu; imesimama imara kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa awali na chekechea kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Bembea ya chuma yenye rangi nyekundu, ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na njano, imesimama imara kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa awali na chekechea kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Bembea ya kutelezea ya plastiki ngumu na chuma, yenye rangi ya buluu, kijani na njano, ikiwa katika sehemu ya uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao na kuboresha usawa wa kimwili, hivyo kujifunza kushirikiana na wenzao na kukuza ushirikiano wa jamii.

Bembea ya chuma yenye viti vya rangi ya: njano, bluu na kijani; ikiwa imesimama imara juu ya uwanja wa michezo. Michezo ya aina hiyo husaidia watoto wa shule za awali wa chekechea kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Wanafunzi wakiwa wanacheza kwenye shule ya awali ya watoto wadogo, lenye majengo makubwa mazuri masafi, ikiwa imepambwa kwa sehemu ya michezo yenye bembea za rangi tofauti tofauti, njia za kutelezea na eneo la kukimbia lenye nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi kwa usimamizi wa mwalimu.

Bembea ya chuma chenye rangi nyekundu ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na njano, imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo aina hii husaidia watoto wa elimu ya awali na chekechekea kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na masafi, ikiwa imepambwa na sehemu za michezo zenye bembeya za rangi tofauti kama vile bluu na njano, kukiwa na njia za kuteleza na eneo la kukimbilia lenye nyasi fupi. Zote zikiwa kwenye mpangilio mzuri na unaovutia.

Darasa la shule ya msingi lililosafi likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi huku mamdawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakielekea kwenye ubao mweusi na ramani ya dunia ikining'inia ukutani, ikiimarisha elimu ya kijografia kukiwa na mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa, zinazosaidia wanafunzi kuona vizuri.

Sehemu ya wazi ya shule ya msingi, yenye maua ya rangi ya kijani kibichi yaliyokatwa na kupangwa vizuri, huku kukiwa na miti mirefu sana kwa ajili ya kivuli. Sehemu hii hutumika na wanafunzi wa shule hii kwa ajili ya shughuli mbalimbali, kama vile michezo.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike amesimama mbele ya ubao huku amejitandaza nguo ya rangi ya bluu yenye maua ya rangi nyeusi, akiwa anandika kitu kwa kutumia chaki nyeupe juu ya ubao mweusi.

jengo la shule ya msingi lililosanifiwa vizuri kwa mapaa yenye rangi nyekundu likizungukwa na miti mikubwa na midogo yenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna eneo la wazi kwa ajili ya michezo ya watoto na shughuli nyingine huku kukiwa na bembea za chuma.

Kitabu cha elimu ya msingi chenye jalada la rangi nyeupe ikiwa na picha ya mamba na mahesabu mbalimbali ya kutoa na kujumlisha yaliyojazwa na mwanafunzi kwa penseli, huku mwalimu amesaisha kwa kalamu nyekundu.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri, yakiwa katika mandhari ya kuvutia yenye bustani yenye miti mikubwa na maua ya rangi ya kijani kibichi, huku wanafunzi waliovalia sare wakiwa wanatembea katika sehemu ya uwazi unaotumika kwa shughuli mbalimbali.

Juu ya ubao wa matangazo, uliowekwa ukutani ukiwa unaonyesha siku za wiki, kwa mpangilio unawasadia wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa majuma.

Kitabu cha mwanafunzi wa shule ya msingi chenye picha mbalimbali kama vile ya mnyama mamba kikiwa kimeandikwa mahesabu ya kutoa na kujumlisha, mwanafunzi aliyoyajaza kwa penseli na mwalimu akayasahihisha kwa kalamu nyekundu.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe na kijani, yakiwa yamejengwa katika sehemu yenye miti mirefu mikubwa. Huku mbele yake kukiwa kuna maua mbalimbali ya rangi tofauti na sehemu ya michezo ya wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kiume anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi unaoandikwa kwa chaki nyeupe, wanafundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao wakiwa wamevalia sare zenye rangi nyeupe na bluu.

Kitabu cha shule ya msingi chenye makaratasi nyeupe, kikiwa na picha mbalimbali na maandishi madogo. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu washule ya msingi wa jinsia ya kike aliyevalia mavazi ya kupendeza, anafundisha kwa tabasamu somo aina ya hesabu kwa lugha ya kiingereza juu ya ubao wenye rangi nyeupe, akitumia kalamu ya rangi ya bluu kuandikia.

Kitabu cha shule ya msingi chenye karatasi nyeupe na picha mbalimbali kikiwa na maandishi madogo yaliochapishwa vizuri kwa lugha rahisi, hii ni nyenzo muhimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi.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

Majengo ya darasa la shule ya msingi yakiwa yametengenezwa vizuri na madirisha makubwa yanayoruhusus mwanga wa kutosha na hewa safi kuingia ndani ya madarasa hayo mbele ya darasa kuna maua mazuri yaliyopandwa yakiwa juu ya majani ya rangi ya kijanai kibichi.

Darassa la shule ya msingi iliyosafi likiwa katika mazingira bora kujifunza kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi uliopo mbele, na ramani ya dunia ikining'inia ukutani ikiimarisha elimu ya kijiografia.

Sehemu ya shule ya msingi iliyopandwa miti mirefu sana na maua, ikiwa na uwazi wa kutosha kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto, ukiashiria mazingira bora ya kujifunza katika shule hii.

Mafaili yenye rangi ya bluu, nyeusi na kijani yamepangwa vizuri juu ya kabati katika sehemu ya shule ya msingi. Mafaili haya hutumika kukusanya kumbukumbu na kuzihifadhi ili kusaidia wanafunzi.

Majengo ya shule ya msingi yakiwa yamesanifiwa na kupangwa vizuri huku nje yamezungukwa na miti mirefu na maua ya rangi ya kijani kibichi, huku wanafunzi wakiwa wanatembelea kwenye uwazi ambao hutumiwa kwa michezo na shughuli nyingine za watoto.

Majengo ya shule ya msingi, yenye ngazi nyingi zinazowarahisia wanafunzi kazi ya kupanda na kushuka, huku kukiwa kuna chuma inayozingatia usalama wa wanafunzi hao. Chini kuna bustani nzuri ya maua yenye rangi ya kijani kibichi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi aliyejifunika vizuri kwa kitambaa cha rangi ya bluu, anaandika katika ubao mweusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe, akifundisha mafunzo ya shule ya msingi somo la kingereza.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, akiwa anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, akifundisha kwa umakini, huku wanafunzi waliovalia sare za kupendeza wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao ya mbao.

Kitabu cha shule ya msingi chenye karatasi nyepesi zilizoandikwa maandishi mbalimbali, huku kukiwa kuna picha zinazoelezea vitu mbalimbali, vimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Daftari la mwanafunzi wa shule ya msingi, likiwa limechorwa picha ya mamba na ikiwa na mahesabu ya kutoa na kujumlisha yaliyojazwa vizuri na mwanafunzi huyo kwa penseli. Huku mwalimu amekuja kuyasahisha na kalamu yenye rangi nyekundu.

Walimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, aliyejitanda vizuri kwa kitambaa cha rangi ya bluu na mauwa meusi, anaandika kwenye ubao mweusi kwa kutumia chaki nyeupe maneno mbalimbali ya kingereza.

Mikebe na mikoba ya rangi ya njano ni bluu na nyeupe, zimepangwa vizuri ndani ya shule ya msingi zikiwa kwenye kabati la mbao lenye rangi nyeupe nyeupe, hii inasaidia wanafunzi wa shule hii kuokoa vitu vyao kama vile daftari na raba.

Vitabu vya shule ya msingi, vyenye majalada ya rangi nyekundu vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe. Vitabu hivi hutumika na wanafunzi wa shule ya msingi kwa kuwa vimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu kwa ajili ya kujifunzia.

Korido safi ya shule ya msingi, ikiwa imepakazana na madarasa yaliyopakwa rangi nyeupe. Yanayong`aa kutokana na mwanga wa jua, huku kukiwa kuna madirisha madogo na mlango kwaajili ya kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha.

Darasa la shule ya msingi lililo safi, likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mstari kwa mpangilio mzuri, yakielekea kwenye ubao mweusi uliopo mbele, na ramani ya dunia ikining'inia ukutani, ikimaanisha elimu ya kijiografia.

Mikebe mbalimbali imepangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe ya darasa mojawapo la shule ya msingi, mikebe hii hutumika na wanafunzi kwa ajili ya kuhifadhia madaftari yao wanayoyatumia kuandikia na kujisomea.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi akiwa anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa hili ni safi na yenye mwangaza wa kutosha, yakiendesha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Majengo ya shule ya msingi, yaliojengeka vizuri, yakiwa na ngazi zilizopandisha juu zilizozuiwa vizuri kwa chuma kwa ajili ya usalama wa wanafunzi wa shule ya msingi. Chini kuna bustani yenye maua na nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi.

Kitabu cha shule ya msingi chenye karatasi zilizojaa picha mbalimbali na maandishi madogo yenye rangi nyeusi, na kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wanaopenda kujifunza kwa shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea vizuri. Wanafunzi hawa wamevaa sare za masweta mekundu, mashati meupe, na sketi za bluu zinazopendeza.

Jengo la shule ya sekondari, lenye madarasa yenye madirisha makubwa, kwa ajili ya kupitisha mwanga na hewa ya kutosha. Likiwa limejengwa vizuri na mbele yake kukiwa na uwazi mkubwa, ambao wanafunzi hutumia katika shughuli mbalimbali kamavile michezo.

Bweni la shule ya sekondari lililo safi sana likiwa na vitanda vya rangi ya kijivu, vilivyopangwa vizuri vikiwa na magodoro yaliyotandikwa kwa shuka nzito zenye rangi ya pinki, huku mwanga ukitoka kwenye taa iliyofungwa juu.

Kitabu cha kemia cha sekondari chenye jalada ya rangi ya njano na buluu, huku ikiwa na picha ya mtu wa kiume akiwa ndani ya maabara. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Majengo ya darasa ya shule ya sekondari yakiwa yamepangwa vizuri sana huku yamesanifishwa kwa rangi tofauti tofauti za kupendeza na paa la rangi ya bluu, uwazi ukiwepo kwa ajili ya shughuli nyingine za watoto.

Walimu wa shule ya sekondari wajinsia ya kike na kiume, wakiwa wanakabidhiana vitabu vya rangi ya bluu, zilivyotoka kwenye maboksi ya rangi ya kaki, vitabu hivyo huwasaidia kuongeza maarifa jinsi ya kufundisha wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike, ameketi ndani ya ofisi yake yenye mwanga wa kutosha; huku amevalia barakoa, anakagua madaftari ya wanafunzi wake yaliyopo juu ya meza, kwa kusahihisha na kalamu nyekundu ili kufuatilia maendeleo yao.

Walimu wa shule ya sekondari wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Wakiwa wanakagua mitihani iliyowekwa kwenye vifungashio vya rangi ya kijani na kupangwa vizuri juu ya meza mbele ya ubao mweusi wa darasa.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri. Inaashiria mazingira bora kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari, pia kuna madirisha yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha.

Darasa kubwa sana la shule ya sekondari, lenye madirisha makubwa na taa zinazotoa mwanga wa kutosha huku dirisha likipitisha hewa. Lina viti vya bluu vilivyopangwa kwa mpangilio mbele ya meza; zilizopangwa kompyuta mpakato zitakazowasaidia wanafunzi hawa kujifunza.

Darasa kubwa sana la shule ya sekondari, likiwa na mwanga wa kutosha unaotoka kwenye taa zilizofungwa juu na madirisha makubwa yanayopitisha hewa. Viti vya plastiki vikiwa vimepangwa vizuri, mbele ya meza zilizokuwa zimebeba kompyuta mpakato zinazotumika na wanafunzi hao kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu, anafundisha somo la mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu kwa kutumia sanamu lililotengenezwa kwa mpira na dumu iliyobandikwa juu ya ubao mweusi.

Mtu mmoja akiwa anachanganya kemikali mbalimbali, zilizojaa kwenye vifungashio vya chupa vidogo, vikiwa na rangi tofauti ndani ya maabara ya sekondari iliyo na vifaa vya kisasa na mpangilio mzuri, safi na yenye mazingira bora yanayosaidia wanafunzi kujifunza.

Wanafunzi wawili wa elimu ya sekondari wa jinsia ya kike wakiwa wamevalia sare za kupendeza, wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu, kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari wa mchepuo huo.

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike amechuchumaa katika sehemu ya darasa, akiwa anapanga vitabu vizuri kwenye rafu iliyopo mbele ya ubao mweusi. Vitabu hivyo hutumika kwa ajili ya kuongeza maarifa kwa wanafunzi.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa jinsia ya kike waliovalia sare za kupendeza za masweta mekundu, na mashati meupe na sketi za bluu; wakiwa wameketi kwa utulivu wakifanya mitihani juu ya madawati ya mbao yaliyopangwa kwa mstari.

Waalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanapokea vitabu kutoka kwenye maboksi ya rangi ya kaki. Vitabu hivi hutumika kwa ajili ya kuongeza maarifa ya kufundishia wanafunzi wa shule ya sekondari.

Bweni la shule ya sekondari lenye sakafu safi ya angi nyekundu ikiwa na ukuta uliopakwa rangi vizuri ya rangi ya bluu, na madirisha yakiwa yanapitisha mwanga wa kutosha juu ya vitanda vya chuma vyenye ranig nyeusi, vikia vimetandikwa na mashuka ya rangi nyeupe.

Kitabu cha baiolojia cha sekondari chenye jalada la rangi ya njano na kijani, huku juu kikiwa na picha ya daktari akimkagua mtu macho, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi,, hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundo mbinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri ikiwa na mwanga wa kutosha, inaashiria mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Walimu wa shule ya sekondari wamesimama mbele ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha na ubao mweupe, wakiwa wanasimamia mitihani inayofanywa na wanafunzi hao wa sekondari waliokaa juu ya madawati iliyopangwa kwa mstari mzuri.

Ndani ya bweni la shule ya sekondari kuna vitanda vyenye rangi ya kijivu vya chuma vilivyopangwa kwa mstari, huku juu yake kukiwa na magodoro yaliyotandikwa vizuri na mashuka ya rangi ya pinki na taa inayomulika kwa mwanga mwingi.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa anasahisha madaftari yaliopo mbele yake. Akikagua kazi ya mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya kujua wapi pa kumsaidia.

Kitabu cha kemia cha shule ya sekondari chenye jalada la rangi ya njano na bluu huku juu kikiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Eneo la maabara ya shule ya sekondari, yenye miundombinu ya kisasa, vifaa vya kutosha, na usafi wa hali ya juu, ikiwa imepangwa kwa mpangilio unaowawezesha wanafunzi wa sekondari kujifunza vizuri na kwa ufanisi.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume wakiwa na kabiziana vitabu mbalimbali kutoka kwenye maboksi ya rangi ya kaki, kwa ajili ya kusoma na kujiongezea maarifa kwa ajili ya kufundisha wanafunzi.

Majengo ya shule ya sekondari yenye madarasa ya madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa kioo ,ili kuruhusu mwanga wa kutosha na hewa ndani ya madarasa haya nje ya majengo haya kuna vimbweta vya kukalia kwa ajili ya wanafunzi kujadiliana mambo mbalimbali.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaashiria mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari wa mchepuo huo.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyosanifiwa vizuri, yakiwa na mabati ya rangi ya kijani. Yamepangwa kwa utaratibu, huku masweta yakiwa yameanikwa nje kwenye kamba, kwa ajili ya kukaushwa na jua, juu ya manyasi yenye rangi ya kijani.

Walimu wawili wa jinsia ya kiume wa shule ya sekondari, wakiwa wanakagua mitihani na kuipakia vizuri kwenye bahasha za rangi ya kaki kisha kuzisafirisha, wakiwa yamesimama mbele majengo ya serikali yaliyojengwa kwa uimara wa juu.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa, ameketi kwa utulivu akiwa anasahisha madaftari ya wanafunzi wake, ili kufuatilia maendeleo yao na wapi pa kuwasaidia.

Maabara ya shule ya sekondari, yenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi na mwanga wa kutosha. Ina vifaa vya kutosha vya kiteknolojia vya kisasa, ikiwa imepangwa kwa usahihi na kusafishwa vizuri, ikiunda mazingira bora kwa masomo ya sayansi.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari ,mwalimu wa jinsia ya kike akiwa anamuelekeza mwanafunzi aliyeinama akimsikiliza kwa makini kwa kutumia daftari zilizopo juu ya meza yake na faili la kumbukumbu.

Maabara ya shule ya sekondari, yenye miundombinu ya kisasa, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri. Inaakisi mazingira bora ya kujifunza ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, huku wakiwa wanasikiliza kwa makini kinachofundishwa mbele yao na mwalimu, na kukirekodi kwenye madaftari yaliyopo juu ya madawati yao.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu, wakiwa wamekalia madawati yaliyopangwa kwa mstari, wakifanya mitihani yao kwa utulivu, huku mwalimu akiwa anasimamia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wanajifunza kwa vitendo; wa jinsia ya kike, waliovalia fulana za rangi ya machungwa na nguo za kujikinga, huku mwanafunzi wa kiume akiwa ameketi ananyolewa na mmoja wapo, wanijifunza hivi kwa ajili ya kupambana na tatizo la ajira katika jamii.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha unaopita kwenye madirisha yanayopitisha pia hewa safi wakiwa wanajisomea.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa nje kwenye kimbweta wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanathibitisha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika ngazi hiyo ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa kujadiliana kwa makundi ndani ya maktaba iliyozungukwa na vitabu vingi, wamekalia viti vya plastiki na walimu wameketi kwa mbali wakiwa na wasimamia zoezi hili.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wamekalia viti vya plastiki, wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliesimama mbele yao anaefundisha kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa jinsia tofauti wameketi kwa utulivu wakiwa wanaangalia mbele, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia ubao mweupe na vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wameketi nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani, wakijisomea wenyewe kwa kutumia vifaa tofautitofauti kama vile simu na kompyuta mpakato, wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili, katika mazingira safi.

Ndani ya maktaba safi iliyo jengwa vizuri, ikiwa na madirisha makubwa yanaopitisha mwanga wa kutosha na hewa safi. Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu; kila mmoja katika sehemu yake, wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo kidogo wa jinsia ya kike, waliovalia fulana zenye rangi nyekundu. Wameketi kwa utulivu ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao aliyevalia koti jeupe, akifundisha kutumia vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa linalopitisha mwanga wa kutosha, na hewa safi kupitia dirisha lililopo pembeni yao, wanatumia kompyuta ndogo kujisomea na zimepangwa vizuri juu ya meza.

Ndani ya darasa dogo la chuo kikuu, wanafunzi wa jinsia tofauti wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato zilizopangwa vizuri juu ya meza ya mbao. Darasa hili lina mwanga wa kutosha na hewa safi inayopita kwenye madirisha makubwa

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na ubao mweupe.

Ndani ya maktaba kubwa ya kujisomea safi iliyojengwa kwa muonekano mzuri na unaovutia, wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu humu, ndani kukiwa na mwanga wa kutosha unaopita kwenye madirisha ya vioo yaliyopo pembeni yao.

Ndani ya darasa la chuo, wanafunzi wa jinsia ya kike waliovalia fulana zenye rangi ya machungwa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akiwa amevalia koti safi jeupe anayefundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana lililojengwa kwa mvuto, likiwa na madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha na hewa safi. Wanafunzi hawa wanamsikiliza mwalimu aliesimama mbele yao, anaefundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume, anayefundisha kwa kutumia sauti na ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha; wakiwa wamevalia barakoa kwaajili ya kujikinga na afya zao, wanamsikikiza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo kidogo waliovalia sare za kupendeza za rangi ya machungwa wanajifunza kwa vitendo vitu mbalimbali, kama vile ukinyozi kwa kunyoa jamaa mmoja aliyekalia kwenye kiti; kwa ajili ya kupambana na tatizo la ajira kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo juu ya madawati ya chuma zenye rangi ya kijani; wakisikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu wa kiume.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani. Wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huko wakiwa wanacheka wakitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana likiwa limejaa, wameketi juu ya viti vyenye rangi nyekundu wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia skrini kubwa na vyombo vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kwa kubwa, lenye mwanga wa kutosha wakiwa wanajifunza kutumia kompyuta. Huku mwalimu wa kike akipita kwa mmoja baada ya mwingine kukagua kazi zake na kumuelekeza jinsi ya kutumia.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, wanafunzi wa chuo waliovalia sare za rangi ya bluu na nyeupe wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa kubwa lenye muonekano wa kupendeza ikiwa na taa zinazotoa mwanga wa kuvutia, wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa kwa utulivu huku wamevalia suti wakifanya mtihani kwa usimamizi wa mwalimu aliyepo mbele yao.

Ndani ya bweni la chuo la wanafunzi wa kike watatu wakiwemo ndani ya bweni hili. Wawili wamekalia kitanda cha mbao chenye godoro lililotandikwa vizuri na mashuka yanayopendeza, na mmoja amechuchumaa akipanga kabati ya rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo kidogo waliovalia sare za rangi ya bluu na nyeupe wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa kiasi, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume, wakiwa ndani ya darasa kubwa, wakielekezana kitu kinachoonekana kwa kompyuta mpakato iliyowekwa vizuri juu ya meza. Wanajisomea kwa ajili ya kuongeza maarifa yao.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume na rika mbalimbali wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume anayefundisha kwa utaratibu kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa huku wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato. Kompyuta hizi husaidia wanafunzi kufanya kazi zao na kujisomea ili kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha unaopita kwenye madirisha makubwa na taa zilizopangwa vizuri, wakimsikiliza kwa umakini mwalimu mtanashati wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa linalopitisha mwanga wa kutosha. Wanafunzi hawa wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanaorodhesha vitu ambavyo wanafundishwa na walimu wao juu ya madaftari yao yaliyopo juu ya madawati.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu kwenye kimbweta cha rangi ya kijani, wakiwa wanajisomea kwa kutumia simu na kompyuta mpakato, wakiashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi kwa utulivu, juu ya madawati yao ya rangi ya kijani wakimsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo wa jinsia ya kike na kiume na rika mbalimbali; wameketi juu ya madawati yao wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume; wameketi nje kwenye kimbweta za rangi ya kijani, wakijisomea na kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu mkubwa wa akili.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu, wakiwa na rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, ndani ya darasa lenye mwanga mwingi wakiwa wanasikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu aliyesimama mbale yao.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti la wakubwa na watoto wakiwa na jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mabango mbalimbali, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume akisimama mbele yao anayefundisha kwa sauti.

Mwalimu wa chuo wa jinsia ya kike amesimama ndani ya darasa, mbele ya wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wanaomsikiliza kwa makini na kuandika anachofundisha kwenye kompyuta mpakato na madaftari yaliyopo juu ya meza zao.

Wanafunzi wachache wa chuo wakiwa ndani ya darasa dogo wa rika tofauti, wamevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao na wameketi vizuri juu ya madawati wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia vifaaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na ya kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye madirisha yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia skrini kubwa.

Wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi vizuri ndani ya darasa la chuo kikuu, lenye mwanga wa kutosha na juu wana kompyuta wanazotumia kujisomea, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa kike aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa la chuo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Wengine wamekaa na wawili wamesimama. Wakiwa wanatafakari na kujifunza kitu kwa kujadiliana wanachokiona kwenye kompyuta mpakato iliopo juu ya meza.

Ndani ya darasa la chuo, wanafunzi wawili wa makamo wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu katika viti vyao , wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akifundisha kwa vifaa vya kisasa na sauti.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wa jinsia ya kike na kiume, wamevalia majoho meusi yenye mistari nyekundu mazuri yanayovutia, wanarusha kofia juu kwa pamoja wakiachilia furaha kubwa ya kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu kwenye viti vya plastiki vya rangi ya kijivu na wengine wamesimama wakiwa wanaangalia kitu kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kwa usimamizi wa mwalimu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha viliopakwa rangi ya bluu bahari, wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu wa kike akiwa anafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na sauti yake.

Wanafunzi wa chuo, wa jinsia ya kike na ya kiume. Wameketi nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani, wakijisomea kwa kujadili kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu mkubwa wa akili.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike ameketi kwa utulivu katika shehmu ya kazi, huku juu ya meza kukiwa na simu na vifaa vya kisasa anavyotengeneza. Mafunzo haya ya vitendo yanamuandaa kwa kazi za kiufundi za baadae.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameketi vizuri ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanafanya kazi zao kwa kutumia kompyuta zilizo juu ya meza, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajiri ya ajira au kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea wakisubiri mwalimu anayengia, kwa ajili ya kuwafundisha kwa vitendo, ili kuongeza ujuzi wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa mbalimbali, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa kubwa kiasi lenye madirisha mawili makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha na hewa safi. Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi waliovalia barakoa wanaendelea na zoezi la kujifunza kwa vitendo, kwa kutengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea na wengine wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyo juu ya meza zao. Wanapata mafunzo ya ufundi kwa vitendo yanayowaandaa kwa kazi za baadaye.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga kutosha wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza yao wanapata mafunzo ya kitendo yanayoandaa kwa kazi mbalimbali za ufundi.

Katika chuo cha ufundi walimu waliovalia barakoa wakikagua kazi za mwanafunzi zinazotumia kupaka rangi kwa kutumia vifaa vya kisasa wanamsaidia kwa ajili ya kuongeza ujuzi wake binafsi na kujiajiri mwenyewe.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi, wanafunzi wameketi kwa utulivu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya bluu, huku mmoja wao akiwa amevalia gauni lenye maua mbalimbali wanatumia kompyuta ili kujifunza na kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamezunguka mwalimu aliposimama, huku wamevalia mavazi ya kujikinga yenye rangi ya bluu, wakitazama mwalimu anayefundisha kwa vitendo kutumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuwaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi wakiwa wanatengeneza kifaa kidogo kilichotengenezwa vizuri, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi mbalimbali za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa ya chuo cha ufundi, kuna madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha. Huku wanafunzi wakiwa wameketi chini wakiendelea kujisomea na wengine wakitengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza zao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia makoti yenye rangi ya bluu, wamesimama wakimskiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike, anaefundisha kutengeneza na kutumia vifaa mbalimbali vya kisasa, vilivyopo mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti ya bluu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha lililozungukwa na madirisha ya kioo, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao juu ya meza nyeupe.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, wengine wakiwa wamevalia makoti ya rangi nyekundu na mwingine amevalia tisheti nyeusi. Wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa vinavyopatikana juu ya meza yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wawili wa chuo cha kiufundi wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye madirisha makubwa inayopitisha mwanga na hewa safi, wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza wanapata mafunzo ya vitendo yanayomwandaa kwa kazi ya kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu huku wamevalia makoti ya bluu, huku mwalimu amevaa koti la kijani akipita kukagua kazi zao za kiufundi akiwafundisha kwa vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa wameketi wakifundishwa kutengeneza na kutumia kompyuta na mwalimu aliyevalia koti la kijani, anawapa mafunzo ya vitendo yatakayowaandaa kwa ajili ya ajira baadaye.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga mwingi wa kutosha unaopita kwenye madirisha, wakiwa wanajisomea na wengine wanatumia kompyuta, huku mwengine akitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa ufundi stadi; wa jinsia ya kike na kiume waliovalia mavazi ya bluu, wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyowekwa mbele yao. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi nyingi za kiufundi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo ya buluu akiwa ndani ya karakana nyuma ya gari akitengeneza kwa kutumia vifaa vya kisasa. Mazingira haya ni ya mafunzo ya vitendo ili kuongeza ujuzi wa ufundi stadi wao.

Kundi dogo la wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, waliovalia miwani ya kujikinga na mavazi maalumu ya rangi ya bluu; wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike anayewaelekeza kwa furaha; jinsi ya kutengeneza na kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa linalopitisha mwanga mweupe, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao juu ya meza hizi.

Ndani ya darasa lenye mwanga ya kutosha wa chuo cha ufundi, wanafunzi wameketi kwa utulivu na wengine wamesimama wakiwa wanajisomea na wengine wakitengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza zao nyeupe zilizopangiliwa vizuri.

Kijana mmoja aliyevalia kofia anatengeneza "TV" iliyoharibika na kutumia vifaa vya kisasa ndani ya duka lake, mtu huyu anafanyisha kazi kwa kutumia elimu ya ufundi aliyoipata kuta kwenye vyuo mbalimbali vya ufundi stadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, waliovalia makoti ya rangi ya bluu. Wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya kisasa yanayowaandaa kwa ajili ya mafunzo ya kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa na kupitisha mwanga wa kutosha, wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vya kutengenezea vilivyowekwa mbele yao juu ya meza zenye rangi nyeupe.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi stadi aliyevaalia koti maalumu la rangi ya bluu, ameketi kwa utulivu akiwa anatengeneza simu kwa kutumia mashine ndogo ya kisasa yenye rangi ya bluu iliyopo juu ya meza ya kufanyia kazi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume wa ufundi stadi aliyevalia nguo za usalama na kofia, anatumia mashine kubwa ya kisasa. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomwandaa kwa kazi mbalimbali za kiufundi na kukuza uwezo wake binafsi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kike aliyejifunga kilemba na kuvalia koti maalumu, yupo ndani ya darasa la kazi huku mbele yake kukiwa kuna mashine mbalimbali na vifaa vilivyopangwa vizuri. Anapata mafunzo ya vitendo kwa ajili ya kuongeza ubunifu wake.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamevalia makoti ya usalama ya rangi ya bluu na kijani wakiwa wanatumia kompyuta kwa ajili ya kuongeza uwezo na maarifa yao ya kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti, wapo ndani ya darasa. Kila mmoja akiwa anajifanyia kazi yake kwenye kompyuta, huku mwalimu wa kiume aliyevalia barakoa anatembea katika yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika sehemu ya mafunzo ya vitendo, huku wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga pamoja na kofia ngumu kwa ajili ya usalama. Wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi na mafunzo haya yanawaandaa kwa ajili ya ajira katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi, wakiwa wanatengeneza kompyuta kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza yenye rangi nyeupe. Wanapata mafunzo ya vitendo wanayowaandaa kwa kazi za ufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye madirisha makubwa likipitisha hewa na mwanga wa kutosha. Wakiwa wanatengeneza thamani mbalimbali kwa vitendo, huku mwalimu akiwasaidia kukagua thamani hizi na kuwaelekeza.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevalia barakoa wanatumia mashine kubwa ya kisasa iliyopo juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha njano, wanapata mafunzo ya vitendo itakayowaandaa kwa kazi ya kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi badae.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi juu ya madawati yao huku wamevalia makoti ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akifanya kazi yake kwenye kompyuta. Huku mwalimu aliyevalia barakoa anatembea katikati yao akikagua kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wa jinsia ya kike, waliovaliwa miwani na nguo za kujikinga, wakiwa wanatazama kwa makini mafunzo ya vitendo ya kuchomelea vyuma mbalimbali, yakiwa yanatolewa na mwalimu. Mafunzo haya ni muhimu kwani huongeza ujuzi wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, waliovalia makoti ya rangi ya bluu na kijani; wakiwa wanatumia kompyuta kujisomea na kuongeza juhudi zao binafsi, zitakazowasaidia katika soko la ajira.

Mwanafnzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume aliye valia nguo maalumu ya rangi ya bluu akiwa anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, anapata mafunzo ya vitendo yanayo mwandaa kwa kazi za kiufundi nakukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza nyeupe. Wanapata mafunzo ya vitendo yanaowandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi stadi, wamevalia miwani, barakoa na nguo za kujikinga, wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia mashine ya kisasa ya kuchomelea vyuma mbalimbali, wanapata mafunzo haya yanaowaandaa kwa kazi ya kiufundi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi, akiwa anatumia mashine ya kuhifadhi nguvu, anapata mafunzo ya vitendo yatakayo muandaa kwa kazi za kiufundi za baadae au kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa ndani ya karakana ya kutengenezea magari, wakitengeneza gari hili kwa kushirikiana huku wengine wamesimama na kulikagua, wanatumia vifaa tofautitofauti. Mazingira haya ni ya mafunzo ya vitendo kwa ajili ya kuongeza ujuzi wa ufundi stadi.